Mashabiki wa timu ya kandanda waliovalia nguo za rangi ya nyeupe, wengine wamevalia nguo za rangi nyekundu, ambapo aliyekuwa mbele amevalia miwani yake na wamefurahia sana na wanasherehekea.

Aliyekuwa naibu wa rais, Bw. Rigathi Gachagua, amekalia kwenye kiti ambapo watu wengine wamesimama nyuma yake waliomzingira. Bw Rigathi Gachagua amewekelea mkono kwenye kidude kilichowaka rangi ya kijani kibichi.

Mashabiki wa mchezo wanaonekana wamefurahia Sana, wamesimama kwenye ukumbi ambapo wamevalia nguo za rangi ya manjano, nguo zenyewe zimeandikwa taka, watu wenyewe wamevalia pia kofia Kwa kichwa na wameinua mikono Kwa furaha.

Wachezaji wa kandanda walioonekana wako na furaha na wanacheka wamevalia sare zao za kuchezea kandanda yenyewe. Sare zenyewe ndio zenye rangi ya samawati zilizoandikwa Bandari FC na wana wako kwenye uwanja.

Wachezaji wa mchezo wa voliboli wanaonekana kucheza mpira huo wa voliboli ambapo wameinua mikono juu na wanarusha mpira. Mpira wenyewe ni wenye rangi ya manjano iliyo na michoro ya samawati. Wachezaji hawa ni watatu, wawili waliovaa shati ya rangi ya nyeupe na aliyesalia amevalia shati ya rangi ya kijani.

Mashabiki waliokalia kwenye kikumbi cha kushabikia michezo wamekalia kwenye kikumbi ambapo wamevalia nguo za rangi ya kijani kibichi. Mmoja wao ameandika kwenye ngozi yake Gor Mahia ambapo wamefurahia sana na wanasherehekea.

Wafanyakazi wahuduma centre wanaonekana kupeana huduma zao ambapo wako nje na wameekelea madawati hapo nje. Watu wanaonekana kwenda kuhudumiwa na wamepanga laini na wengine wamevaa barakoa ya rangi ya samawati.

Wachezaji wa mchezo wa kandanda wako kwenye uwanja ambapo wanacheza mchezo mwenyewe. Nyuma yao kuna mashabiki wao waliokaa, na wanaangalia mchezo wenyewe. Wachezaji hawa wamevaa nguo, sera zao za michezo za nguo za manjano. Pamoja na mwingine aliyevaa nguo ya nyekundu.

Kinara wa chama cha ODM amesimama kwenye ukumbi na ameinua mikono juu ambapo waliosimama nyuma yake, wanaonekana kuwa wenye chama, wanachama wa chama hicho cha ODM. Watu hao wenye wamevalia kofia zilizoandikwa ODM yenye rangi ya chungwa.

Huduma center ambapo wahudumu wa huduma center wamekalia mbele ya tarakilishi, na wamevalia barakoa za rangi yenye samawati. Wengine wawili , mmoja ambaye ni mhudumu wa huduma center , aliyesimama na amevalia vile vile barakoa ya rangi ya samawati.

Jumba lililo na watu watatu ambako wawili wamesimama, na mwanamke aliyekaa chini mbele ya tarakilishi. Kuna mtoto aliyekaa kando anatazama kwenye kamera, ambapo mtoto mwenyewe amevalia long'i ya rangi ya nyekundu na shati ya rangi ya nyeupe.

Mashabiki walio kwenye ukumbi wa mchezo. Mashabiki wenyewe ni watatu na wamefurahia sana na wanacheka. Wamevalia nguo za rangi ya nyekundu zilizo na madoadoa ya rangi ya nyeusi. Moja wao amevalia kofia ya rangi ya nyeupe.

Mashabiki waliokalia kwenye ukumbi wamefurahia sana ambapo wamevalia wengine wamevalia nguo zenye rangi nyekundu ambapo wamebeba pia bendera ya nchi ya Kenya , wameinua mikono juu kwenye furaha ambapo wamefurahia sana.

Watu watatu waliosimama ambapo aliye katikati anashikilia kitambulisho, anayemsaidia kushikilia na aliyesimama kwenye mkono wake wa kushoto. Wameshikilia kitambulisho ambapo wawili wamevalia barakoa ya rangi ya samawati na nguo za rangi ya samawati vilevile.

Rais mstaafu Uhuru Kenyatta ambaye amesimama katika ukumbi ameshikilia bibilia na mkono wa kulia, ambapo kando yake kuna jaji, na kwa mkono wake wa kushoto ni mke wake aliyevalia nguo ya nyeupe. Rais huyu amevalia suti ya rangi ya nyeusi na tai ya rangi ya nyekundu na shati ya rangi ya nyeupe.

Hapa ni katika kituo cha huduma ambapo wafanyakazi walio katika huduma hicho wamekalia kwenye viti na wanaonekana kujadiliana na mtu aliyesimama mbele yao aliyeshikilia kitabu. Mtu aliyesimama mbele yao amevalia nguo ya rangi ya kahawia iliyo na madoadoa ya rangi nyeusi kwenye kifua.

Hapa ni huduma centre ambao wafanyikazi kwa huduma centre wanaopeana huduma kwa wananchi wa kenya waliokuwa wanne wako kwenye ofisi hii. Wawili wanaonekana wamesimama na wawili kwenye viti vya nyeusi na wanatazama tarakilishi.

Watu waliokalia kwenye viti nyeusi wanaongojea huduma ambapo wengine wamesimama wakihudumiwa. Kuna waliongojea hapo kwa huduma, kuna mabango yaliyoandikwa Counter 7, Counter 8 . Watu wenyewe ni watu wengi waliovalia nguo za rangi tofauti tofauti ambapo kuna rangi ya samawati, rangi ya manjano na vilevile rangi ya kahawia na nyinginezo.

Huduma centre ambapo kuna wahudumu wa huduma centre waliovalia nguo za rangi ya nyeupe, iliyo na madoadoa ya rangi ya nyekundu. Wamesimama na wanajadiliana, ambapo msichana aliyekusimama kando ya meza, amesimama mbele ya tarakilishi na nyuma yake kuna kiti cha rangi ya nyeusi.

Wachezaji wa basketboli walio kwenye ukumbi wa kucheza mchezo mwenyewe, ambao ni wasichana na wamevalia nguo za samawati wasichana wenyewe jua limewawakia na wanaonekana wakifurahia sana wakicheza mchezo huo.

Huduma Center, ambapo wahudumu wa Huduma Center wamekalia kwenye viti vyenye rangi ya nyeusi. Na wanatazama tarakilishi zao zenye rangi ya nyeusi vilevile. Ambapo kuna services za NCA zilizoandikwa hapo, ambapo wanahudumia watu wanaotaka mahudumu hayo.

Mahojiano yenye kazi ya Judge of the High Court yanaendelea ambapo mwanamke aliyekukaa hapo mbele ameikewa maikrofoni na amefurahia sana ambapo anahojiwa kwa hilo. Kazi ya Judge of the High Court .

Wahudumu wa Huduma Center wanahudumia wananchi ambapo kuna mahali pa identity cards , mahali pa helb, na mahali pa birth or death certificate . Wahudumu wenyewe wamevalia nguo zao za rangi nyeupe ambapo ipo na madoido ya rangi ya nyekundu. Wanawahudumia ambapo wamesimama na wanajaribu kuwaelezea

Mashabiki wa timu walio simama ambapo wamevalia nguo za rangi ya nyeupe, vilevile na rangi ya kijani kibichi. Mashabiki wenyewe wamefurahia ambapo wame simama na wamemoja ya wao amenunua bango lililoandikwa We now need Man City . Mtu huyu amevalia nguo ya nyeupe na kofia ya kijani kibichi.

Mashabiki wa timu waliovalia nguo za rangi ya manjano zilizoandikwa tusker wamefurahia sana na wameinua mikono juu ambapo wanashabikia timu yao. Mashabiki wenyewe ni wanaume ambao wamesimama na wamefurahia sana kwenye ukumbi huo.

Mjengo wa huduma Kenya ambapo uko na wahudumu wanaofanya kazi kwa mjengo huo waliosimama hapo nje ambapo wamevalia sare yao ya kawaida ya nguo za rangi ya nyeupe iliyo na madoadoa kwenye mkono ya rangi ya nyekundu. Wengine wamevalia koti za rangi ya nyeusi pamoja na long'i ya rangi ya nyeusi.

Wafuasi wa chama cha PNU ambapo wameinua bango zenyeo zilizoandikwa PNU kazi iendelee. Wamefurahia sana ambapo wameinua hizo bango na bango zenyeo ni zenye rangi ya samawati vile vile zime andikwa kwenye rangi ya nyeupe.

Mashabiki wa timu ya kandanda wanaoshangilia kwenye makazi yao ambapo shabiki aliyesimama mbele msichana amevalia nguo ya rangi ya nyeusi na miwani kwenye macho. Ameinua mikono na anashangilia timu yake. Mashabiki wengine waliokaa hapo kuna mmoja aliyeweka firimbi kwenye mdomo na wamesimama na wengine wamekaa wanashangilia mchezo.

Pasipoti zilizo zenye rangi ya samawati zilizoandikwa Republic East African Community Republic of Kenya, ambapo zinatumika mtu anapotaka kusafiri kwenye nchi mgeni na pasipoti zenyewe zimewekwa kwenye boksi, boksi lenyewe la rangi ya kahawia.

Watu waliofurahia na waliovalia shati zenye rangi ya nyeupe na pamoja na shoti zenye rangi ya samawati. Watu wenyewe wamefurahia sana na wameshikilia kikombe ambapo wanasherehekea na kushikilia kikombe juu hewani.

Huduma Centre ambapo watu wamesimama hapo mbele na Huduma Centre yenyewe kwa ukuta umeandikwa Huduma Kenya, ukuta wenyewe umewekwa rangi ya nyeusi, rangi ya kijani kibichi na rangi ya nyeupe. Hizo rangi hizo zinapatikana kwenye bendera ya nchi ya Kenya. Wahudumu wa Huduma Centre waliokuwa hapo, aliyesimama kwenye dirisha amevalia nguo ya nyeupe na madoadoa ya nyekundu.

Huduma Center ambapo mhudumu wa Huduma Center ameinama kwenye tarakilishi na anaandika mambo kwenye tarakilishi yenyewe. Watu wawili wamekaa mbele yake waliovalia mmoja aliyevalia suti ya rangi ya samawati na mwingine aliyevalia nguo ya rangi ya samawati ambapo mhudumu wa Huduma Center anawaelezea na akiandika kwenye tarakilishi.

Watu waliovalia suti za rangi ya nyeusi wamesimama na wameshikilia watu wawili walioko mbele. Wameshikilia kitabu. Kitabu chenyewe kiko chenye rangi ya samawati. Watu hawa wawili ni mwanamke na mwanaume ambao wamefurahi sana na mwanaume ako na mikrofoni iliyowekwa mbele yake.

Mtu aliyesimama ambapo anatoa hot ubao kutumia mikrofoni aliyoshikilia, mikrofoni ya rangi nyeusi. Mtu mwenyewe amevalia suti ya rangi ya jivu ambapo tai ya rangi ya nyekundu nanyuma yake kuna bango lililoandikwa Milimani High Court civil division .

Wachezaji wa kandanda pamoja na goalkeeper wao wamesimama katikati ya uwanja, wameshikana mkono na wanajadiliana hapo katikati ya uwanja. Wamevalia shati za rangi ya manjano na short za rangi ya nyeusi. goalkeeper mwenyewe amevalia shati ya rangi ya nyekundu.

Wazee waliokalia kwenye meza ambapo wako na makaratasi, wanaojaza na makalamu zao. Wazee wenyewe wamevalia nguo za samawati, ambapo wameishikilia karatasi zenye zilizo za rangi ya nyeupe.

Wachezaji wa kandanda wanacheza mpira ambapo mashabiki wao wengi waliokalia huko juu wanaona vile ambavyo wanavyocheza mpira. Wachezaji wenyewe wako wamevaa jezi ya rangi ya manjano na wengine wamevaa jezi ya rangi ya kijani kibichi.

Wachezaji wa mchezo wa voliboli. Wanacheza voliboli ambapo kuna wale waliovalia nguo za rangi ya nyekundu na wengine waliovalia nguo za rangi ya samawati. Wasichana wawili wanapitishana mpira ambapo aliyevalia nguo ya samawati anaruka juu na kuchukua mpira.

Wakimbiaji wa Kenya waliosimama hapo mbele na wamefurahia sana, ambapo wamevalia nguo za rangi ya nyekundu na nyeusi. Watu wenyewe wameshikilia viatu vyenye rangi ya nyeupe kwenye mikono yao na wameinua viatu vyenyewe.

Mashabiki wa timu waliosimama kwenye ukumbi ambapo wameinuwa mikono na kushangilia, mashabiki wenyewe wameekelea vuvuzela kwenye mdomo na pia wamevalia nguo za rangi ya nyeusi na wengine waliovalia nguo za rangi ya nyekundu na nyeupe.

Wachezaji wa mchezo wa kandanda wanafurahia na kuruka kwa shangwe na nderemo . Wachezaji wenyewe wamevaa nguo za nyeusi ambayo Iko na manjano. Nguo zenyewe zimeandikwa manambari katika mgongo.

Wakimbiaji saba wanakimbia ambapo wanaonekana wamechoka sana. Wakimbiaji wenyewe wamevaa nguo za manjano na wengine wamevaa nguo za nyeusi na mwengine nguo ya samawati na mwengine nguo nyekundu. Wanaonekana wakikimbia ambapo kumechorwa malaini ambapo mtu hafai kuvuka kwa nafasi nyingine.

Huduma centre ambapo mhudumu anamhudumia msichana aliyekalia kwenye kiti la rangi ya nyekundu. Msichana mwenyewe amevaa rinda la rangi ya nyeupe na mhudumu wa afya amevalia sare yao ya rangi ya nyeupe na madoadoa za nyekundu.

Watu walio kusanyika ambapo miongoni mwa watu hao kuna majaji wanao waliosimama. Ambapo wanashuhudia kusahihi kwa kusahihi kwa kitabu ambapo wamesimama na nguo zenye rangi ya nyekundu, ambapo aliyesimama mbele ako na kofia.

Wahudumu ambao wamekaa kwenye viti wanajaribu kuhudumia watu ambapo wamevaa nguo za nyeupe iliyo na maridadi ya nyekundu ambapo wamekaa na wamevaa barakoa kwenye mdomo yao.

Wachezaji wa voliboli wanaonekana kuwa wenye furaha sana ambapo wanajishirikisha katika mchezo huo kwenye uwanja mkubwa na watu ambao wanashangilia wamekaa kwenye viti vya kijani kibichi. Watu wenyewe wanaocheza mpira wamevaa nguo ya nyeupe na wengine wawili za samawati.

Bango lililoandikwa Tuko Pamoja nyeusi ambalo ni rangi ya nyeusi na hayo maandishi ya Tuko Pamoja yako kwenye rangi ya manjano. Watu wamesalimiana ambapo mikono yenyewe ni yenye rangi ya nyeusi na imezungukwa na rangi ya manjano vile vile na rangi ya nyekundu.

Ofisi za huduma center ambapo watu wanaonekana kushughulika ambapo wahudumu wa serikali wamevaa nguo za nyeupe zilizo na maridadi ya kala ya nyekundu ambapo wanaonekana kushughulikia watu.

Mwanamume aliyekaa na tarakilishi kwenye meza anahudumia watu ambao wamepanga laini . Watu wenyewe ni wengi ambao pia wamepanga laini wanangojea kuhudumiwa. Mhudumu mwenyewe amevaa sweta nusu ya rangi ya nyeusi na shati yenye rangi ya nyeupe vilevile.

Ofisi za serikali ambazo zinapeana usaidizi wa NSSF na SHA, ambapo watu wawili wanaopeana usaidizi, mmoja wao anapeana maelezo kwa msichana aliyekaa hapo ambapo anangoja usaidizi.

Wachezaji wa mchezo wa kandanda wanafanya mazoezi, ambapo wamevaa nguo zilizoandikwa Brookside na rangi ya nguo zenyewe ni rangi ya samawati ambapo kuna wenye wamevalia vesti juu ya hizo nguo za samawati. Vesti zenyewe ni zenye rangi ya kijani kibichi.

Mashabiki wa timu waliokaa kwenye viti vya plastiki ,mashabiki wenyewe wengine wamefurahia sana ambapo wengine wamevaa nguo zenye rangi ya nyekundu, vilevile wengine wamevaa nguo zenye rangi ya kijani kibichi na nyeusi na samawati .

Huduma Center ambapo wahudumu wa Huduma Center wamekalia kwenye viti vya nyeusi ambapo wanatazama, tarakilishi zao, wahudumu hawa wa Huduma Center wamevalia barakoa kwenye mdomo, ambapo wana wamevalia pia nguo za nyeusi koti za nyeusi na shati za ndani za rangi ya nyeupe.

Bango la Nairobi International Trade Fair ambapo imeandikwa Judiciary na bango lenyewe lipo na mahakari kwenye bango lenyewe. Wanafunzi wenye shule waliovaa nguo za rangi ya nyekundu na wengine waliovaa za rangi ya buluu.

Wachezaji wa Kenya wa rugby wamefurahia sana ambapo wameshikilia kiumbe kinachoonyesha wanyama hapo juu. Wanaonekana wamefurahia sana ambapo wamevaa nguo za nyekundu zilizo na rangi ya kijani kibichi na nyeupe.

Mashabiki wenye timu wanafurahia sana ambapo wengi wao wamevalia nguo za nyekundu, ambapo kuna mmoja aliyepeperusha bendera ya nchi ya Kenya, iliyo na rangi ya nyeusi, nyeupe, nyekundu na vile vile kijani kibichi.

Mashabaki wanaonekana kuwa wenye furaha ambapo wamevaa nguo za kijani kibichi na wanaonekana kushabikia timu la Gormahia. Wanaonekana wenye furaha sana ambapo wanafurahia sana.

Mama aliyesimama na anatoa hotuba ambapo mama mwenyewe amevalia miwani kwenye macho na pia kuna mikrofoni anayotumia kutolea hotuba. Mama mwenyewe amevalia nguo ya maridadi iliyokuwa na rangi tofauti tofauti. Kuna rangi ya samawati na rangi ya nyeusi na rangi ya manjano.

Mama aliyebeba mtoto wake amesimama miongoni mwa watu watano ambapo anajaribu kupewa kikaratasi ambapo mama mwenyewe amevaa shati ya nyeupe malaini nyeusi na mtoto mwenyewe amembeba kwenye kikosi cha rangi ya samawati.

Majaji watatu wamekaa kwenye korti ambapo kuna bendera mbili, moja ni ya Kenya na ingine iko hapo pia, kuna curtain yenye rangi ya majano ambapo watu wanaonekana kusikiza ambapo kile kinachoongelewa.

Wanakamati wamekaa kwenye mabenchi mengi ambapo wamevaa nguo za samawati, vilevile wapo na kofia zilizo pia kuwa na rangi ya samawati. Watu wengine wamevaa masuti lakini idadi kubwa ya watu wengine wamevaa nguo za samawati.

Huduma Kenya ambayo inahusika kuendeleza huduma bora kwenye wananchi wa Kenya. Kuna wananchi ambao wanatoka kwenye mjengo huo wa huduma Kenya ambapo wametoka kuhudumiwa ambapo wanaonekana wakiwa na mazungumzo.

Watu wanane ambapo watu watano wamekaa wenye viti vya plastiki ambavyo viti vyenyewe ni vyenye rangi ya samawati. Wengine wamesimama ambapo waliokaa wanajaza makaratasi ambapo ni wazee wawili na mmoja na amevalia kofia. Wamama waliokaa kando wanaonekana wamekaa kwenye viti vya plastiki.

Mkusanyiko wa watu ambao wamefurahia, ambao ni jinsia ya wanawake na pamoja na wanaume ,waliosimama nje ya jengo ambapo mwanamke aliyesimama mbele ameshikilia vitabu viwili na amevalia nguo ya rangi ya nyeusi.

Ofisi ya Huduma centre ambako kuna washughulikaji wa serikali ambako kuna bango lililoandikwa posta pay. Ambapo mtu anaonyeshwa ambapo anaweza toa pesa kwenye simu. mhudumu mwenyewe amevaa nguo ya nyeupe na nyekundu.

Mtaro wa maji uko kwenye katikati ya shamba ambapo kuna mchanga wenye rangi ya kahawia na maji yenyewe pia ni ya rangi ya kahawia ambapo yamemwagika kwenye mtaro uliokua katika shamba. Shamba lenyewe kuna nyasi iliyoko na rangi ya kijani kibichi.

Jaji aliyesimama ambapo anapeana hotuba, jaji mwenyewe amevalia nguo ya nyekundu ambapo iko na tai ya nyeupe na vilevile kuna mtandio wa rangi ya nyeusi. Amesimamia mahali ambapo ako juu, ako na mikrofoni ambayo anatumia kutolea hotuba.

Watu watatu waliokaa kwenye viti za mbao ambavyo ziko na rangi ya nyekundu na pia ziko na rangi ya kahawia, ambapo wamefurahia, ambapo wameweka maji kwenye stuli zilizo kando yao. Na wamevalia nguo za nyeusi pamoja na samawati.

Wachezaji wa kadanda wanafuraha na wakona furaha riberibe ambapo wameshikilia kikombe. Wameshinda kwenye michezo yao. Wachezaji wenyewe wamevaa nguo ya kijani kimbichi ambayo ikona rangi ya manjano pia wamebeba mpira juujuu na wakona furaha riberibe.

Watu wengi wanangojea kuhudumiwa ambapo wamepanga laini. Miongoni mwa watu hao kuna wamama waliobeba watoto kwenye mgongo ambapo wamesimama pia wanangoja kuhudumiwa. Watu wenyewe wamevaa nguo za rangi ya aina aina. Kuna rangi ya samawati, kuna rangi ya kijani kibichi, Kuna rangi ya nyeupe na vilevile.

Huduma Center ambapo mhudumu amekaa pamoja na anayetaka huduma ambaye ni mzee aliyevalia suti ya rangi ya samawati pamoja na shati ya rangi ya nyeupe pamoja na kofia vilevile pia ya rangi ya nyeupe. Anayemhudumia amevalia sare ya rangi ya nyeupe pamoja na sweta nusu ya rangi ya nyeusi.

Mashabiki wako kwenye uwanja ambapo wanashabikia timu yao ambapo msichana aliyesimama amevalia shati iliyoandikwa Kenya Airways na iko na rangi ya nyekundu. Shati yenyewe imepakwa rangi ya bendera ya Kenya ambapo ni nyekundu, nyeusi na kijani kibichi pamoja na nyeupe.

Mashabiki wa michezo ambapo wamefurahia sana, ni watatu waliovaa, wawili waliovaa nguo za rangi ya nyekundu na mmoja aliyesimama katikati amevaa nguo ya rangi ya nyeupe. Wanapiga picha kwenye simu ambapo wamefurahia sana.

Watu wako na furaha mno ambapo wameinua mikono juu kusherekea na hapo wamebeba bendera la Kenya ambayo iko na rangi ya nyeusi, nyekundu, kijani kibichi na nyeupe. Watu wenyewe wamevaa nguo za nyeusi na mwingine amevaa nguo ya nyeupe na mwingine vilevile amevaa nguo ya nyekundu.

Watu waliosimama kupiga picha ambapo wanne wamevaa nguo za majaji ambapo wengine wamevaa masuti. Nguo zenyewe za majaji zinaonekana kwa nyeupe, nyekundu, samawati na manjano.

Barabarani ambapo watu wanatembea kwenye barabara hilo na magari yanavuka ambapo kuna uchafu na uharibifu wa mazingira wa makaratasi ya plastiki yaliyowekwa kwenye mtaro wa barabara. Ambapo yanaleta madhara kwenye environment .

Mashabiki wenye timu ya kandakanda hawa wamefurahiya sana ambapo mashabiki wengine wamevaa nguo ya samawati na nyeupe na wengine wamevaa shati za nyeupe ambapo wamefurahia sana na pia wanashabikia timu zao.

Wachezaji wa mchezo wa basketball wanaonekana wako kwenye ukumbi wa kuchezea basketball .Mchezaji mmoja amesimama ambaye amevaa nguo za nyeusi na mchezaji mwingine ameinama amevalia nguo za kijani kibichi. Wachezaji wenyewe wako katika ukumbi wa basketball .

Majaji watatu waliosimama nje. Majaji wenyewe wamevalia nguo za nyekundu ambazo ziko na rangi ya nyeupe kwenye shingo. Majaji wenyewe ni wawili ni wanawake na mmoja ni mwanamume. Wanaonekana kuwa wamefurahia.

Mkimbiaji ameanguka kwenye uwanja wa kukimbia ambapo alikuwa anakimbia. Mkimbiaji mwenyewe anaitwa Maina kulingana na nguo yake aliyovaa. Mkimbiaji amevaa nguo ya kijani kibichi ambayo iko na rangi ya nyekundu na rangi ya nyeupe.

Mashabiki wa timu ya kandanda wamefurahia sana ambapo wanashabikia timu yao inayocheza mpira. Wamevalia nguo zilizoandikwa Sportpesa ambapo zikona rangi tofauti tofauti. Kuna rangi ya manjano na rangi ya kijani kibichi. Wamefurahia sana ambapo wanashabikia timu yao.

Pasipoti ya mtu anayeitwa Joshua ambapo ni ya pasipoti ya Kenya. Mtu mwenyewe picha yake iko kwenye pasipoti yenyewe ambapo amevalia nguo ya rangi ya nyeusi na pia amenyoa nywele.

Akina dada wachezaji wa mchezo wa basketball wanacheza mchezo wa basketball ambapo kuna mashabiki waliokaa kwenye viti na wanahudhuria na wanashuhudia mchezo wenyewe. Wadada hawa wawili, mmoja wao amevaa nguo ya rangi ya nyeupe na mwingine amevalia nguo ya rangi ya samawati.

Mkusanyiko wa watu ambao wengine wanasign attendance list ambapo ni mahali ambapo pasipoti ya kusafiri zinachukuliwa. Mhudumu anamuelezea msichana ambaye amesimama mbele yake ambapo, kuhusu kuchukua pasipoti yenyewe.

Watu wengi walio simama kwenye uwanja ambao pia uko na watoto wadogo wadogo, ambapo wamevaa, kuna wenye wamevaa nguo za kijani kibichi. Wengine wameva nguo za majano, ambapo wanaonekana kuhimiza watu kuhusu Aljazeera, al aziza xt.

Mashabiki wa mchezo waliofurahia sana ambapo mashabiki wenyewe wamevalia jezi ambayo iko na rangi ya kijani kibichi. Mashabiki wenyewe wanashangilia na wanasherekea ambapo kuna ngoma inayopigwa na shabiki mmoja wa hii timu.

Watu wamekaa kushuhudia wakimbiaji wanapota kuanza kukimbia ambapo kiwanja chenyewe kimejaa watu na watu wako kila kona na wamevaa mashati za rangi ya nyekundu, nyeusi, nyeupe, kijani kibichi na wako michezoni.

Huduma Center, ambapo kuna bango mbalimbali zenye huduma wanaopatia watu. Kuna huduma la pension , kuna huduma la KRA, kuna huduma la NSSF, ambapo watu wamekaa wanangojea kuhudumiwa na wanaohudumia watu kwenye Huduma Center hiyo.

Tanki la maji lililowekwa kwenye dari juu ambapo tanki lenyewe liko na rangi ya nyeusi ambapo limeshikiliwa na michuma za rangi ya nyeupe. Tanki hii imewakiwa na jua ambapo inatumika kuteremsha maji kwenye nyumba.

Majaji watatu wako na mazungumzo ambapo majaji wenyewe wamevalia nguo zenye rangi ya nyekundu iliyokuwa na tai yenye rangi ya nyeupe na vilevile wamevalia kofia ambapo kofia yenyewe ni yenye rangi ya kahawia.

Watu watatu ambapo wawili wamesimama na mmoja anayeketi. Mmoja aliyeketi na mwingine aliyesimama wanatazama tarakilishi ambapo mwingine amesimama ambapo amechukuliwa picha na walioketi ambapo wanaangalia tarakilishi.

Wasichana wawili ambao ni wachezaji wa mchezo wa basketball wanacheza kwenye ukumbi wa basketball ambapo pia kuna mashabiki ambao waliokaa wanawatazama. Msichana mmoja amevalia nguo ya rangi ya nyeupe. Vile vile msichana mwingine amevalia nguo ya kijani kibichi, ambapo wanaonekana kuwa na furaha sana wakicheza mchezo huo.

Mwanamchezo ako kwenye kiwanja ambapo anaruka, ambapo kuna watu wanaomwangalia akiruka akifanya michezo yake, mwanaspoti mwenyewe amevalia nguo ya rangi ya nyekundu ambapo waliokaa chini kuna wenye wako na nguo za rangi ya nyekundu na wengine wako na nguo za manjano pamoja na kofia zilizo zenye rangi ya nyeupe .

Mashabiki wa timu mbalimbali inayocheza kwenye stadium . Mashabiki wamekusanyika ambapo wako na furaha mno ambapo wamevaa nguo za aina mbalimbali na rangi mbalimbali kama vile nyekundu, nyeupe, nyeusi na vilevile.

Mhudumu wa afya wa huduma centre aliyevalia nguo ya nyeupe pamoja na long'i ya nyeusi amemshikilia mzee mkono ambapo anajaribu kumsajili na kutumia fingerprints ama mkono. Mzee mwenyewe amevalia barakoa pamoja na mhudumu wa huduma centre mwenyewe.

Watu wamekaa kwenye viti ambapo wanangojea msaada kwenye Huduma Centre. Wengine wamepanga laini ambapo wanangojea kusaidiwa. Wengine wamevaa nguo zenye rangi ya nyeupe na nyekundu ambapo wengine wamekaa chini wenye rangi ya nyekundu.

Mwanamke aliye shabiki mwenye timu ya Bandari FC. Ameinua bendera ya Bandari FC ambapo amefurahia sana, na amevalia nguo iliyoandikwa nguo ya bandari FC na nguo yenyewe ni ya rangi ya samawati.

Mashabiki wenye mchezo wa kandanda wamesimama ambapo wanaonekana kufurahia, ambapo stadium yenyewe inaitwa Nyayo National Stadium iliyo Kenya, ambapo mashabiki wenyewe mmoja wao amevaa nguo ya nyeusi na mwingine amevaa nguo ya nyekundu. Wengine wanaonekana wakishangilia na wakifurahia kwenye uwanja.

Watu wanne wanaume watatu na mama mmoja ambapo wanaume wawili wamekaa chini na mama na vile vile mwanaume mwingine wamesimama kando ya kila mtu ambapo wanashuhudia watu wale wanaume wawili wanapotia sahihi kwenye vitabu.

Huduma Center, ambapo wahudumu wa serikali wamekaa na kuweza kuwahudumia watu ambao wanataka kuhudumiwa. Mbaba aliye kaa chini kwenye jeansi ya buluu na shati ya rangi ya kahawia, anahudumiwa na mhudumu mmoja wa Huduma Center. Vilevile kuna wale ambao wamekaa wanangojea mahuduma.

Watu waliopanga laini ambapo wanao hudumiwa na mhudumu wa huduma center, ambapo amevalia jezi ya rangi ya kijani kibichi iliyoandikwa huduma namba, watu wamevaa barakoa ambapo muhudumu mwenyewe pia ameweza kuvalia barakoa kwenye mdomo na ako na tarakilishi ambayo, inatumika kusajili watu wenyewe walio kuja kuhudumiwa.

Huduma Centre ambapo wahudumu wa serikali wamesimama na wanaelezea wengine ambapo vitu ambavyo vinaendelea katika hiyo Huduma Centre. Wengine wamekaa ambapo wanaendelea na kazi zao vilevile wamevaa nguo za nyeupe na nyekundu.

Huduma Kenya ambapo wahudumu wa huduma Kenya wanahudumia mtu aliyesimama hapo, ambapo kuna mwanadada aliyekaa chini pia .Wahudumu wa Huduma Centre wenyewe wako na sare za rangi nyeupe ambayo Iko na rangi ya nyekundu pia.

Huduma Centre ambapo kuna bango lililoandikwa police clearance certificate . Kwenye kaunta yenye namba kumi na tano ambapo kuna mhudumu aliyekaa hapo na amevalia nguo yenye rangi ya nyeupe na nyekundu. Mhudumu mwenyewe amevalia barakoa kwenye uso.

Watu kwenye uwanja wa michezo wanaonekana wamefurahia sana, ambapo kuna mwanamume ambaye amevaa shati la kijani kibichi na wako na bendera za Kenya.

Wachezaji wa mchezo wa voliboli wanacheza mchezo huo wa voliboli ambapo kuna washabiki wanaotazama mchezo huo. Wachezaji wengine wamevaa nguo za rangi ya nyekundu na mwingine wamevaa nguo zenye rangi ya kijani kibichi ambapo wanarusha mpira na kuruka.

Wachezaji wa kandanda wanaocheza kandanda ambapo timu moja imevalia nguo ya kijani kibichi pamoja na timu nyingine iliyovalia nguo ya samawati pamoja na nyeupe. Wachezaji wenyewe wako na mashabiki wao waliokaa uko kando, uko nyuma ambako wanashangilia timu zao zinazocheza kandanda.

Wachezaji wa kandanda wamesimama kupigwa picha. Wachezaji wenyewe wamevalia jezi za rangi ya kijani kibichi ambayo iko na pia nyeupe kwa umbali. Wachezaji wenyewe kuna mmoja ambaye ni goalkeeper aliyevalia nguo ya buluu ama samawati.

Wahudumu wa serikali wa Huduma Center wanahudumia wakenya ambao wamekaa kwenye tenti ambapo mhudumu mmoja amesimama na anaangalia simu yake na karatasi iliyo chini kwenye tarakilishi lake. Wahudumu wenyewe wa serikali wamevalia nguo za nyeupe na nyekundu vilevile wamevaa barakoa kwenye mdomo.

Huduma centre ambapo wahudumu wa kituo hicho wanasaidia kuhudumia wakenya waliosimama na wengine kukaa hapo mbele. Wahudumu wenyewe wa kituo hiki vya rangi ya n wamevaa nguo za rangi nyeupe vile vile vilivyo na madoadoa ya rangi nyekundu.

Ofisi za immigration ambapo kuna watu waliokaa kwenye viti wakingojea kuhudumiwa na wengine waliosimama kwenye kaunta tofauti tofauti. Watu wenyewe wamekaa wamekaa, wako na jinsia tofauti mbili, tofauti tofauti ambazo ni jinsia ya kike na vilevile jinsia ya kiume.

Mashabiki wenye timu la kadanda ambapo wanafurahia sana. Timu yenyewe ni Gor Mahia ambapo mashabiki wao wanafurahia na wanashangilia timu yenyewe inayocheza mpira. Wamevalia nguo za rangi ya kijani kimbichi.